Hapa ni sokoni tunapata kuona wauzaji mbalimbali ambao wamefika hili kuuza bidhaa zao kwa wanunuzi na tunapata kuona wanunuzi mbalimbali ambao wamefika hili kununua bidhaa hizi wengine wanazitazama hili kuhakikisha kuwa wamebeba bidhaa ambazo wanazihitaji.

Tunapata kuona noti za kenya shilingi elfu moja ambazo zimetoka kwenye benki. Ni nyingi ni mpya pia. Na tunapata kuona mtu ameweza kuzishika mikono kwa minajili ya kufanya biashara au kwa minajili ya kuzitumia kwa manufaa yake.

Hili ni jumba la onyesho la magari na tunapata kuona magari ya aina mbalimbali na yenye sampuli mbalimbali. Tuna magari mawili ya rangi jeusi na pia kuna gari moja la rangi ya samawati na mawili ya rangi ya nyekundu, na magari haya yako kwenye maonyesho ili watu waje kuchagua kwa minajili ya ununuzi.

Hapa ni kwa maonyesho ya magari na tunapata kuona magari aina mbalimbali za Sampuli mbalimbali. Tuna baadhi ya magari ambayo ni ya rangi nyeupe, mengine ni ya rangi ya samawati na pia tuna magari ya rangi jekundu na pia jeusi.

Hapa ni sokoni, tunapata kuona wauzaji mbalimbali ambao wanauza bidhaa zao mbalimbali, tunapata kuona ndizi ambazo zimeweza kuiva ambapo zinauzwa, pamoja tunapata kuona machungwa, pia tunapata kuona tikitiki maji na pia tunapata kuona wale wauzaji ambao wameketi wakisubiri wale wanunuzi.

Hapa ni sokoni tunapata kuona wanunuzi na wauzaji mbalimbali ambao wamekuja kuuza bidhaa zao, tunapata kuona wengi wao ni kina mama ambao wanauza nyanya na wamo chini ya myavuli na hapo kando tunapata pia kuona tuna vyumba ambavyo vimo sokoni.

Tunapata kuona mama ambaya anaweza kuuza bidhaa zake pale ambapo tunapata kuona kwenye mikebe ya rangi ya nyeupe ni viazi ambavyo vimeweza kuwekwa ili kuviuza na pia kwenye mkeka tunapata kuona ni viazi vitamu ambavyo pia navyo vimewekwa hapo ili kuviuza.

Hapa ni kwenye maonyesho ya magari ambapo magari mapya huweza kuwekwa hapa ili watu wakaja, wakayaona na kuyanunua. Magari haya ni ya aina na sampli tofauti tofauti na pia rangi tofauti tofauti. Kuna baadhi ya magari ambayo ni ya rangi nyekundu, nyeupe, na hata samawati.

Tuna magari mawili mapya ambapo kuna gari la rangi ya jeusi na gari la rangi ya nyeupe, na kwenye gari hili la rangi ya jeusi tunapata kuona mwanamke ambaye ameweza kuketi kwenye gari ambalo linalofuata kwenye upande huo wapili.

Hapa ni sokoni na tunapata kuona samaki ambapo zinauzwa na pia tunapata kuona wachuuzaji ambao wako nyuma yao wanajaribu kuuza bidhaa zao kwa wanunuzi na samaki hizi zimepata kuwekwa kwenye mafuta kwani zinapendeza.

Ni bidhaa ambazo ziko sokoni ,tunapata kuona viazi ambavyo vimeekwa katika upande kushoto, katikati tunapata kuona vitunguu na pia katika upande wa kulia tunapata kuona nyanya ambazo zingine ni mbichi ilhali zingine zimeiva zikaiva kabisa.

Tuna watu wawili ,mwanamke na mwanaume na wameshika karatasi nyeupe, mwanamke huyu amevalia koti jeusi na mwanaume amevalai koti jeusi na shati jeupe na wameweza kutabasamu kutokana na maandishi yaliyomo kwenye karatasi.

Tuna gari moja kubwa la rangi ya nyekundu ambalo limeweza kubeba magari kadhaa ambayo yanapelekwa kwenye maonyesho na yameweza kununuliwa ila gari hilo nyekundu linasaidia katika usafirishaji wa magari haya ili akaweza kukupelekwa kwenye maonyesho kwa minajili ya kununua.

Shughuli za kibiashara zinaonekana kutekelezwa katika mazingira haya na tunapata kuona matunda ya aina mbalimbali ambayo yamekaba ikiwa ni pamoja na ndizi ambazo zimeiva na ndizi ambazo bado hazijaiva tunapata kuona pia tikiti maji matunda yale makali na hata maembe pamoja na mananazi.

Hizi nibgari ambazo ziko katika maonyesho na tunapata kuona gari hizi ni mpya kabisa na ni za rangi ya aina mbalimbali . Tunapata kuona kuna gari ya aina ya samawati ,gari jekundu ,gari jeusi pamoja hata na gari jeupe.

Hapa ni dukani tunapata kuona mteja ameweza kusimama mbele kununua bidhaa zake na kwenye mlango tunapata kuona kuna karatasi ya kijani imeweza kutiliwa kwenye mlango lenye maandhishi Mpesa na pia kando la duka hili tunapata kuona pikipiki na pia baisikeli ambalo halina mtu.

Hapa ni sokoni na tupata kuona baadhi ya wauzaji pamoja na wanunuzi ambao wamefika kununua. Tunapata kuona bidhaa mbalimbali ambazo zimeweza kuuzwa ikiwa ni pamoja na ndizi, nyanya, mahindi, karoti na kata viazi pia na kabeji ni baadhi ya vile vyakula ambavyo vinapatikana katika soko hili.

Hapa ni sokoni na tunapata kuona wanunuzi pamoja na wauzaji na baadhi yao ni kina mama na tunapata kuona vyakula ambavyo vinauzwa hapa ni nyanya, pamoja na mananasi na pia tuna avocado.

Hii ni apu ya mpesa ya mteja ambaye anaitwa Beth Obura na pia katika apu hii tunapata kuona salio lake la pesa ambalo limeweza kuonyeshwa hapo juu, ni elfu sitini na nane na mia nane. Pia tunapata kuona chini yake kuna maagizo ambayo mteja anaweza kutumia ikiwa ni pamoja na send, request, pay, withdraw na airtime .

Hizi ni noti za Kenya, noti ya shilingi elfu moja, tunapata Kuona juu yake tunapata noti kwa hivi sasa inatumika na ya chini ni noti ambayo ilikuwa inatumika kitambo, na noti ya juu unapata kuona aliye kuwa kiongozi au raisi wa nchi yetu ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta na noti ingine mpya ambayo inatumika kwa sasa tunapata Kuona wanyama ambao wanahakilisha nchi yetu ya Kenya.

Hili ni tangazo la kibiashara na tunapata kuona mwanamke ambaye amevalia shati ya kijani kibichi na anaonyesha hisia za uchungu na pia ameweza kuushika mguu wake ni kama ameweza kuumia na pia tuna maandishi ambayo yamekolezwa rangi hapo chini personal accident insurance , your safety our priority na pia kuna nambari ambazo unaweza kuwasiliana nazo kwani hii ni insurance ya Shimini Insurance.